Mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mimea ina majani mabichi yanayochanua, imepandwa kwenye mabomba meupe yanayopita usawa. Chini ya mabomba hayo, kuna bomba kubwa la bluu inaloonekana kuwa sehemu ya mfumo wa usambazaji wa virutubisho vya maji.

Mimea midogo, pengine saladi, ikikuzwa ndani ya mfumo wa haidroponiki. Mimea hiyo imepandwa kwenye mabomba meupe yanayoonekana kuwa mabomba ya PVC ambayo yamepandwa kwa safu na mizizi ya mimea inazama kwenye maji yenye virutubisho badala ya udongo.

Shamba ndani ya chafu au kivuli ambapo mimea mirefu yenye majani mengi ya kijani kibichi inakua katika safu zilizopangwa vizuri. Udongo waonekana kuwa mwekundu na kuna miundo ya mbao na plastiki juu, ikionyesha kilimo kinachothibitiwa.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mmea unakuzwa kwenye mirija au vyombo vyeupe vilivyopangwa kwa safu. Majani ya mimea ni ya kijani kibichi na yaonekana kuwa na afya. Mfumo huu unaonyesha mbinu ya kisasa ya kilimo isiyohitaji udongo labda katika chafu au ndani ya jengo.

Ninaona mimea ya mboga ikikua ndani ya chafu kwa kutumia mfumo wa hydroponiki ambapo mimea inakuzwa kwenye mabomba meupe yenye maji badala ya udongo. Kando yake kuna mmea mwingine.

Mfumo wa bustani ya hydroponic ya nyumbani. Kuna bomba jeupe refu lenye mashimo iliyokatwa na mimea midogo imepandwa kwenye mashimo hayo. Bomba hilo limewekwa kwenye ndoo ya buluu au chombo kingine chenye maji. Ikionyesha mfumo wa kilimo wa kutumia maji badala ya udongo.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic ambapo mimea midogo mingine ikiwa na majani ya kijani kibichi na mingine ikianza kubadilika rangi inakua kwenye mabomba meupe. Mabomba haya yamewekwa kwenye safu na kuna ndoo nyeupe upande wa kulia.

Mfumo wa kilimo wa haidroponiki ambapo mimea ya kijani kibichi inakua kwenye mabomba meupe. Mabomba haya yamewekwa kwa mistari na kila mmea umetoka kwenye mashimo maalum yaliyoko kwenye mabomba. Yaonekana kama mfumo wa bustani ya wima au iliyopandwa na mazingira inaonyesha uwepo wa watu au shughuli nyingine karibu.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo ni njia ya kukuza mimea bila kutumia udongo, badala yake, mimea imekuzwa katika maji yenye virutubisho muhimu. Safu kadhaa za mimea ya saladi zaonekana, ikiwa ndani ya mabomba meupe. Mabomba hayo yamewekwa kwa mpangilio na kila mmea umetundikwa kwenye shimo ndogo kwenye bomba, huku mizizi yake ikiwa imezimishwa kwenye maji yenye virutubisho yanayopita ndani ya bomba.

Mfumo wa kilimo cha hydroponiki ambapo mimea ya saladi au mboga zingine za majani inakuwa katika mabomba au mifereji yenye maji. Mfumo huu una tenki yenye maji chini na mimea imepandwa kwenye mashimo maalum juu ya mfumo. Baadhi ya mimea ina majani ya rangi kibichi na mengine ina majani ya kahawia nyekundu. Kwa nyuma kuna miundo mengine ya kilimo au gala.

Mfumo wa kilimo wa haidroponiki ambapo mimea midogo enye majani mabichi inakuwa kwenye mabomba meupe bila kutumia udongo. Mabomba hayo yamewekwa kwenye meza au stendi na chini kuna chombo cha njano ambacho kinaweza kuwa tanki la maji au lishe. Yaashiria iko ndani ya chafu au eneo lenye mwanga wa jua unaopenya.

Shamba kubwa la kabichi lililo pandwa kwa safu ndefu na zilizo pangwa vizuri. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na mboga hizo ziko katikati hatua mbalimbali za ukuaji. Mandhari ya nyuma yaonyesha miti na anga la bluu yenye mawingu ikionyesha siku yenye jua kali na mazingira ya kilimo.

Ndani ya chafu au shamba la nyanya lililoandwa kwa safu ndefu. Mimea ya nyanya enye matunda mambichi na machache yaliyoanza kuiva yanaonekana pande zote mbili za njia huo wa udongo. Mimea imepangwa vizuri na inaoekana imeshikiliwa na vibati au kamba ili kukaza ukuaji wa wima.

Shamba kubwa la uyoga ikionyesha uzalishaji wa uyoga ya rangi ya kahawia. Uyoga huu umepandwa kwa wingi kwenye tabaka nyeusi za udongo zilizopangwa kwenye rafu nyingi inazoelekea mbali na kutengeneza njia ndefu. Hii yaashiria kuwa kitalu cha uyoga cha kibiashara.

kundi kubwa la ngombe weuzi na weupe labda wa maziwa wakiwa wamefungiwa ndani ya zizi kubwa, ngombe hawa wamesimama kwa safu wengine wakiangalia mbele na wengine wakiwa wamegeuka mgongo yaonekana kama shamba la kisasa la ngombe ikionyesha uzalishaji wa maziwa au nyama.

Kundi kubwa la vifaranga wadogo, wengi wao wakiwa na manyoya meusi na baadhi wakiwa na manyoya meupe au mchanganyiko. Waonekana wametawanyika kwenye eneo lenye sakafu inayofana na tope au udongo. Chini kuna vyombo vyeupe vya kunywea maji.

Kundi kubwa la vifaranga wadogo waliotawanyika kwenye sakafu iliyofunikwa na matandazo, pengine maranda ya mbao au bomba. Vifaranga hao wana rangi nyepesi nyeupe, na wanaonekana wakiwa katika mazingira ya kufugwa, kama vile banda la kuku.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Bomba jeusi la umwagiliaji laonekana likipita karibu na mmea mdogo wenye majani mabichi na tone la maji linaonekana likitoka kwenye tone hilo, ikielekea chini kwenye udongo. Udongo waonekana kua mkavu kiasi.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu uliotayarishwa kwa kilimo. Upande wa kushoto wa shamba kuna safu ndefu za mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone yaliyopangwa kwa usawa. Upande wa kulia mimea michanga inayoonekana kama mboga au mazao mengine imepandwa kwa safu nadhifu na tayari imeanza kuchipua.

Shamba, lililolimwa, likiwa na mimea michanga, iliyopandwa kwenye mistari. Mfumo wa umwagiliaji wa matone, waonekana wazi na maji yakitiririka kwenye udongo ya unyevunyevu. Nyuma ya shamba, kuna miti mingi, ikionyesha mazingira ya mashambani. Pia kuna tangi la maji au muundo mwingine wa kuhifadhia maji, unavyoonekana katikati, karibu na miti.

Shamba ndogo, labda bustani ya shamba la biashara, lililopandwa mboga. Laonekana kuna nyanya au mimea mingine ya matunda, iliyopangwa kwa safu, na kuna mifumo ya umwagiliaji wa matone, inayoonekana chini. Hali ya mimea, yaonesha ukuaji.

Shamba kubwa lenye mimea midogo michanga iliyopandwa karibu na mistari mirefu. Kila mstari wa mimea una bomba jeusi lenye umwagiliaji wa matone likipita kando yake, likionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo. Udongo waonekana kuwa wenye rutuba na mimea inakua vizuri.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani .Bomba kubwa jeusi limepita katikati na mabomba madogo ya matone ,yametoka pande zote mbili, yakipita karibu na mimea midogo iliyopandwa kwenye udongo wa kahawia .Kuna vani ndogo la buluu kwenye maboma madogo, zinazotumika kudhibiti mtiririko wa maji.

Shamba lenye mimea iliyo pandwa kwenye mistari na maji yanatiririka kwenye vijito vidogo kati ya mistari hiyo ikionyesha mfumo wa umwagiliaji. Udongo unaonekana kuwa tayari kwa ajili ya kilimo. Kwa mbali kuna miti na watu wachache ikionyesha kuwa shamba linaendeshwa na watu.

Shamba lililolimwa lenye mimea michanga ya kijani kibichi, iliyopandwa kwenye mistari. Katikati ya mistari hiyo kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone, unao onekana. Ukiwa na mabomba meusi na viunganishi vya buluu. Vinavyohakikisha maji yanafika moja kwa moja , kwenye mizizi ya mimea .udongo unaonekana kuwa na unyevu , kuashiria kuwa mfumo huu unatumika kikamilifu.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo tone la maji laonekana likindondoka kutoka kwenye bomba ndogo .Bomba lenyewe lina rangi nyeusi na kuna kiunganishi chekundu ambacho chaonekana kuruhusu maji kutiririka polepole. Ardhi chini ya bomba yaonekana kavu na ina majani makavu.

Shamba kubwa lililolimwa kwa safu ndefu, zikiwa na mimea midogo midogo inayokuwa. Kila safu ina bomba nyeusi ya umwagiliaji ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Eneo hilo laonekana kuwa shamba la kisasa la kilimo huku mjini.

Shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa kwa mistari mirefu huku kukiwa na maji mengi kati ya safu za mimea, ikionyesha labda shamba limemwagiliwa maji au kuna mafuriko kidogo .

Mbinu ya umwagiliaji matone shambani. Bomba jeusi refu likipita katikati y a mimea midogo michanga. Kila mmea ukiwa na maji karibu nao ikionyesha kuwa bomba hilo lina matone ya maji yanayoelekezwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Udongo waonekana kuwa mkavu kiasi.